Watu wanaenda mandamano kwa sababu ya tatizo fulani, wakiwa wamevalia barakoa na wengine wamevalia suti, na kofia wakibeba posta ambayo ina maandishi.